Furaha zikiwa zimetawala kwenye nyuso za watu, wakiwa wanapata starehe ya muziki taratibu, pamoja na kunywa vinywaji mbalimbali, pia kukutana na marafiki.

Duka la bidhaa za maziwa, lenye jokofu linalotunza baridi ili maziwa yasiharibike, huku likiwekewa mabango mbalimbali ya maziwa ili kuvutia wateja waje kununua maziwa hayo.

Ardhi kubwa, yenye nyumba nzuri inayotumia nishati ya jua na umeme. Huku usalama wake ukiimarishwa kwa ukuta mrefu wenye seng'enge kwa juu, kuzuia uharibifu wa mali hii.

Duka kubwa la nguo, likiwa na waonyesha mitindo mbalimbali, wakionyesha mitindo hii ya nguo, ili kuvutia wateja, kama vile nguo za suti kwa ajili ya shughuli mbalimbali.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali kama: nguo za watoto, mashati, na suruali lenye vibango vya bidhaa hizo sakafu nzuri na taa za kuvutia.